Mama amempeleka mtoto wake kliniki, amempakata mtoto huku mhudumu wa afya amemfungua mdomo akimpatia dawa ya chanjo. Chanjo ni muhimu kwa watoto kwani huwapatia kinga kutokana na magonjwa sugu kama vile polio.

Mhudumu wa afya amemlaza mtoto chini ya chandarua nyeupe ya kukinga kuumwa na mbu. Mtoto huyo amewekwa juu ya kitanda kilichotandikwa na shuka ya rangi ya kijani kibichi.

Mwanamke aliyebeba mtoto mgongoni anahudhuria kambi ya matibabu. Anajiandikisha na wahudumu wa afya kwenye meza. Watu hawa wamevaa barakoa ili kujikinga kutokana na maambukizi ya magonjwa.

Wadi, katika hospitali kuna daktari anaye angalia dawa ya mgonjwa katika wadi hii kuna vifaa maalum vya kupima hali ya wagonjwa hao na kuna vitanda ambavyo wagonjwa hao wamelalia.

Kusafisha meno kwa kutumia mswaki na dawa ya meno, ni njia nzuri ya kuzuia kuoza kwa meno, na kujikinga kutokana na magonjwa yanayohusiana na ufizi. Mtu anapaswa kupiga mswaki mara mbili kwa siku, ili kukinga meno yake.

Wahudumu wa dharura, wanawasaidia wakaazi walioadhirika, na mafuriko, kwa kuwabebea, bidhaa zao, na kubeba, wanaoshindwa kutembea, wanawavukisha, kutoka, kwa makaazi yao yaliyofurikiwa, kuwapeleka, kwenye nchi kavu.

Wahudumu wa afya wameleta huduma za lishe bora kijijini .Wanakijiji waliokusanyika wameketi kitako tayari kujifunza umuhimu wa lishe bora.

Mzamiaji ameingia ndani ya maji ya bahari. Ndani ya maji haya, kuna mawe ya baharini na samaki wa aina tofauti.

Meza ya sokoni iliyopangwa na maboga tofauti zikiwemo; tomato ,karoti, vitunguu, viazi, pilipili boga, mabiringanya na vingi vinginevyo.

Mhudumu wa afya aliyeinamisha kichwa kwa uchovu, amevaa sare ya rangi ya kijani kibichi na barakoa na mikononi mwake, amevaa kinga. Mhudumu huyu ana nywele nyeusi.

Mama amepeleka mtoto wake kliniki. Amempakata, huku nesi akimdunga sindano ya chanjo. Ni muhimu watoto kupewa chanjo, kwani huwapatia kinga kutokana na magonjwa kama polio na kifua kikuu.

Mtoto mchanga aliyefunguliwa mdomo na mhudumu wa afya akimpatia chanjo. Chanjo hii inapeanwa kupitia kwa mdomo.

Wahudumu wa afya, wamemfungua mtoto wa kivulana mdomo, wakimpatia dawa la chanjo. Mhudumu mmoja ni mwanamke, wawili ni wanaume. Nyuma yao, kuna mwanamke mzazi, aliyebeba mtoto na mtoto mdogo wa kivulana.

Mwalimu wa watoto amesimama kando ya meza kuwasaidia na kuwasimamia wanafunzi wake wanne wadogo kumaliza kazi zao za nyumbani.

Mhudumu wa afya yuko ndani ya kliniki, amevaa barakoa na sare nyeupe. Ameshikilia chupa mbili na sindano moja; akivuta dawa tayari kupeana chanjo.

Kituo cha kunawia mkono, kilicho na mtungi wa maji safi, na chupa ya sabuni. Ni muhimu kuosha mikono, kutumia maji safi na sabuni, ili kujikinga kutokana na magonjwa ya kuambukiza, kama vile kolera, na magonjwa, kama vile korona.

Mwalimu anafundisha wanafunzi, umuhimu wa kunawa mkono na sabuni, ili kuzuia kuenea kwa magonjwa ya kuambukiza.

Mguu umewekwa juu ya godoro lililo na shuka nyeupe, mguu huu unaonekana kuwa na uvimbe uliobadilisha rangi yake.